Chumba cha hospitali chenye wagonjwa wawili. Muuguzi amevalia mavazi maalum akishughulikia dripu ya wagonjwa aliyelazwa kitandani. Kifaa cha kupumulia kinatumika kuashiria hali mbaya. Mgonjwa mwingine analala kitandani kwa mbali. Vifaa vingi vya kimatababu vipo na ishara kuwa ni chumba cha wagonjwa mahututi.

Wataalamu wa afya wakiwa wamevalia sare za upasuaji na barakoa. Wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji wakifanya kazi kwa umakini mkubwa. Taa kubwa inaangazia eneo la upasuaji na vifaa vya matibabu ikiwa hapo nyuma.

Meza iliyojaa dawa na vifaa vya matibabu huku watu kadhaa wakiwa wamekusanyika karibu. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti cha plastiki cha samawati akimwandikia kitu mwanaume aliyeketi mbele yake. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa wakiwa wameketi kwenye viti tofauti wengine wakiwa wamevaa nguo za rangi angavu. Hii ni sheria kuwa shughuli ya kijamii au kambi ya matibabu iliyopangwa katika eneo la wazi.

Mwanaume mwenye ngozi nyeusi anashika kijiti chembamba mdomoni akitumia kama mswaki wa asili akionyesha meno meupe na safi akiwa tabasamu la kupendeza ikizingatiwa uso wake na shughuli za kusafisha meno.

Mdomo uko wazi, meno ya juu ya mbele na sehemu ya chini ya mdomo. Mtaalamu wa meno anaweka jeli kwenye jino la mbele akitumia kifaa chenye mpini wa samawati na ncha nyeupe ya brushi. Meno ni safi na yenye afya.

Mtu anapita kwenye maji ya mafuriko yenye matope yaliyojazwa na mbao zilizovunjika. Kiwango cha maji ni kikubwa ikifika juu ya magoti yake. Nyuma, watu wengine pia wanahangaika kwenye sehemu ya juu huku wengine wakitafuta vile wanavyoweza kupita.

Watu watatu mbele wamevaa fulana za rangi za chungwa na buti nyeusi wakiwa wafanyikazi wa misaada wanatembea katika eneo lenye uchafu, chini likiwa na sehemu za nyasi za kijani na matope. Kuna nyumba zilizoharibika nyuma. Miti pande zote kwa umbali.

Gari kubwa la zimamoto likiwa na rangi nyekundu na sehemu nyeupe lililoegeshwa kwenye eneo wazi la lami. Lina milango na vifaa mbalimbali vilivyotumika katika shughuli za zimamoto na uokoaji. Juu ya gari kuna taa za samawati kwa kuwa tayari kwa kazi yake ya dharura.

Shamba la nyasi kavu likiwaka moto na mwanaume anajitahidi kuuzima kwa kutumia matawi ya kijani kibichi. Moshi mwingine unapaa angani na jua likiongeza ukali wa hali hiyo. Eneo lote limefunikwa na nyasi zilizokauka zikichochea kuenea kwa moto huo.

Mwanamume wa zimamoto amevaa sare kamili ikiwemo kofia ya njano na suti ya kahawia akisimama mbele ya gari kubwa jekundu la zimamoto. Anashikilia kifaa chenye rangi nyekundu na nyeusi kilichofanana na msumeno. Gari likiwa kwa kituo cha zimamoto lina milango na vifaa mbalimbali.

Mandhari pana ya milima ya kijani kibichi chini ya anga la samawati lenye mawingu meupe. Bonde lenye kupinda, lenye nyasi na mito ikiwa katikati, huku barabara iliyopinda ikipanda kando ya milima. Jua linaangazia maumbo ya milima, na kuongeza kina kwenye eneo tulivu, na la kuvutia.

Bomba la zamani lenye kutu na mipini mwekundu linadondosha matone ya maji kutoka kwenye bomba la samawati. Chini yake kuna ndoo ya samawati iliyochakaa na mandhari ni ya ardhi kavu.

Kuna kabati la matibabu lenye magurudumu lenye draw tano wazi na vipini vyeupe pamoja na sehemu ya kuhifadhia na nguo za drip juu. Kabati hilo lina rangi ya kijivu na bluu likiwa na mapipa mawili madogo yataka chini. Ukuta una rangi ya dhahabu hafifu na sakafu ina vigae vyenye ruwaza.

Mwanaume mweusi amepiga magoti kwenye benchi la kanisa kichwa chake kikiwa kimefunikwa na mikono yake akiomba. Amevalia shati jekundu na suruali nyeusi. Bibilia nene na miwani imewekwa kando yake kwenye benchi la mbao lililofunikwa na ngozi nyeupe.

Mtaalamu wa afya aliyevaa glavu nyeupe anamtunza mtoto mchanga aliye lala kwenye blaketi la kijani kibichi katika mashine ya kuwapasha watoto joto ,hiku miguu midogo ikionekana. Anashikilia kifaa kidogo cha rangi ya fedha karibu na kitovu cha mtoto.

Kliniki, muuguzi aliyevalia sare ya waridi anamhudumia mama mjamzito aliyevalia gauni na barakoa nyeupe. Wawili hao wapo katika chumba chenye watu wengi waliokaa na kuvaa barakoa, huku mama mjamzito akishikilia nguo za mtoto mchanga.

Kundi la watu liko nje chini ya miti ambapo mwanamke anatoa chanjo au dawa ya mdomo kwa mtoto. Watu wengine, ikiwemo mwanamke aliyembeba mtoto mchanga na mwanaume mwenye ndevu, wamesimama karibu katika eneo hili kuna ukuta nyepesi nyuma.

Kliniki, mwanamke ameketi chenye kiti cha samawati, akimshikilia mtoto mchanga kifuani. Amevalia nguo yenye michoro, huku mtoto akiwa amevaa nepi. Muuguzi akiwa amevalia nguo nyeupe, na kofia ya samawati, anamdunga mtoto sindano. Mandhari ya nyuma ni bango lenye mchoro ya katuni.

Mmea mrefu wenye majani makubwa ya kijani kibichi, pengine migomba ikiwa inapanda juu yakiwa na maua. Majani ni makubwa na yenye rangi ya kuvutia, mengine yakiwa na alama za uharibifu. Nyuma kuna mimea mingine minene na jengo ndogo.